Vikapu hivi vimepangwa kwa mpangilio wa pamoja kwenye uso wa ardhi na vina rangi mbali mbali zenye mvuto kama vile nyekundu, rangi ya udongo, kijani, blue , pink na zambarau. Baadhi ya vikapu vina mchanganyiko nyingi zaidi ya moja. Jambo linaloonyesha ubunifu mkubwa katika ufumaji.

Jengo lina biashara mbalimbali katika ghorofa ya chini zikiwemo maduka yaliyowekwa mabango ya matangazo kama vile malipo na mengine ambayo hayaonekani wazi kutokana na umbali na ubora wa picha juu ya jengo kuna vifaa vya kama vile minara ya antena vinavyoashiria uwezekano wa huduma za Intaneti au mawasiliano ya simu.

Ndani ya duka kuu tunaona rafu mbili kubwa zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna pakiti nyeupe na za bluu zinazofanana na unga au sukari. Na upande wa kulia kuna bidhaa za rangi za manjano na kahawia huenda ni vyakula kama mchele au mbegu za nafaka.